Chombo cha usafiri wa majini kinapita kwenye bahari. Jina la chombo ni, "Jambo Mombasa." Kuna rangi ya bluu na nyeupe, inaonekana kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine.

Ferri mbili zilizobeba watu wengi sana likivuka kutoka upande moja wa bahari kuenda upande mwingine wa bahari inatumika katikati usafirishaji wa watu Pwani.